Watu wengi, wengi wao wakiwa wanawake wamekusanyika karibu na gari hili wakionyesha kuwa wanangojea huduma. Baadhi ya watu wamevalia nguo za kitamaduni za rangi mbalimbali. Nyuma miti mingi inaonekana ikitoa kivuli.

Kinywa hiki wazi kina kifaa cha kuzuia midomo ili kutoa muonekano kamili wa meno. Jino moja la mbele linaonekana likimunyika au halipo na meno mengine yanaonekana kuwa na madoa ya manjano. Ulimi pia unaonekana ndani ya kinywa.

Zana za meno zimewekwa kwenye uso unaongaa uwezekano mkubwa wa chuma, katika mstari wa mbele kuna kioo cha meno ya zana mbili zenye ncha kali , mswaki umewekwa pembeni na kushoto na nyuma zana zaidi ziko wazi zikiwa kwenye sinia ya chuma mpangilio mzima unaashiria mazingira ya matibabu au meno ikisisitiza usafi na usahihi.

Nyumba hili limejengwa kwa mabati mbele yake watu wawili wanaonekana kuosha mikono pembezoni kuna maji ambayo yako katika beseni na kuna mtungi apo pembeni pia.

Mtu huyu yuko ndani ya chumba cha hospitali hata sehemu ya x-ray . Mtu huyu yuko tayari kufanyiwa uchunguzi wa kiafya. Mazingira yanaonyesha usafi na utaratibu wa hospitali na vifaa vinaonekana kuwa vya kisasa.

Chupa hii kubwa nyeupe yenye mpini imeekwa kwenye sanduku la mbao au sehemu nyingine ya korofa. Lebo inaeleza matumizi ya bidhaa, kama vile kuhifadhi sampuli za tishu na ina onyo la external use only . Chupa inaonekana katika mazingara ya ndani, labda maabara au hifadhi ya kemikali.

Chupa hii ya dawa iko kando ya kisanduku chake. Ina uwazi na maji ndani yake na maandishi yake inaonyesha maelezo ya dawa. Bidhaa hizi ziko juu ya sehemu ya mbao au sakafu.

Mama amemleta mtoto wake mchanga akiwa kwa kifua huku mfanyakazi wa afya akiwa amesimama mbele yao akiwapa msaada. Wote wamevaa barakoa wakifuata tahadhari za kiafya. Mtoto mwengine mchanga aliyewekwa karibu huenda ni mapacha.

Mmea huu ni wa rangi ya kijani kibichi, uko na matawi ya kila aina na mau ya rangi ya njano umepandwa katika shamba.

Mimea hizi mirefu yenye majani makubwa, yenye umbo la nyota, na shina zenye rangi ya zambarau, majani mengine madogo, pia yanaonekana yakikuwa karibu na mimea mikubwa. Katika mandhari ya nyuma, miti mirefu inaonekana ikisimama imara chini ya anga safi.